Biashara mzuri sana ambayo ni ya kuuza vitu mbalimbali, vyondo, mifuko, shambala, shanga ambavyo vimeshikiliwa kwenye vito kutumia nyuzi tofauti tofauti. Juu yake mna paa ambalo limeezekwa kwa mabati.